Kompyuta ya mezani, yenye kio na mouse iliyowekwa juu ya mousepad ya rangi ya kahawia. Yenye michoro ya kutumia vifaa hivi, vimewekwa kwenye meza nyeupe iliyo safi na nyuma kuna ukuta wenye rangi ya kijani na nyeupe inayoonekana kama eneo la darasa la computer au mabara ya shule kwa njii.

Mwenye ulemavu ashiriki mbio akitumia kiti cha magurudumu cha michezo. Anaonekana akiwa kwenye mstari wa mbio kwenye uwanja wa riadha, akiwa tayari kushindana au kufanya mazoezi.

Kundi la wanamichezo wa Kenya waliovaa sare rasmi ya taifa wakiwa kwenye hafla ya kupokea kundi ya mfano kama ishara ya msaada au tuzo. Wanawake na wanaume waliovaa jeketi nyekundu zenye rangi za bendera ya Kenya.

Nyumba ya kiasi ya ghorofa moja ina mlango wa mbao wa kahawia katikati na madirisha yenye nondo za kijani na nguzo za mganjano zinazoshikilia roshani ya juu yenye uzio wa chuma. Nyumba imetengenezwa kwa mawe ya rangi ya kijivu na paa la rangi ya blue .

Mwanamichezo anayeshiriki mashindano ya kuogelea, mtu huyo yuko ndani ya bwawa la kuogelea na anaonekana ameshika ukingo wa bwawa, labda baada ya kumaliza mbio za kuogelea na kofia ya kuogelea ya rangi nyeupe iliyoandikwa maandishi.

Mchoro wa kufundisha siku za juma days of the week , uliowekwa ukutani darasani, kila siku imeandikwa kwa kiingereza na ina jina la siku, namba ya mpangilio kuonyesha nafasi yake kwenye juma, alama za rangi na picha ndogo kama jua, maua au vipepeo, vinavyosaidia kuvuta watoto na kuhu.

mafungu ya faili za ofisini zilizopangwa juu ya kabati yao refu, faili hizi ziko katika rangi tofauti kama blue , kijani na nyeusi na zimepangwa kwa mlalo, faili kama hizi hutumika kwa kuhifadhi nyaraka muhimu za kazi au shule mabango ya taarifa ili zipatikane kwa urahisi wakati wa kuzihitaji.

Wanariadha wawili wakikimbia pamoja kwenye uwanja wa michezo, mmoja wao amevaa fulana ya kijani na mwingine nyeusi, wakikimbia kwa kasi sambamba, chini ya picha iko na maandishi yao inaeleza Samuel Muchai.

Bango la elimu kwa watoto lililowekwa ukutani la madarasani au sehemu ya kujifunzia ya awali ,chekechea au shule ya msingi . Sehemu ya juu ya bango hii inamaandishi ya rangi yaliyosema play, learn, grow together cheza soma na ukuwe pamoja .

Rafu ndogo za mabo zenye nafasi ya mraba zinazotumika kwa kupanga mafaili kwenye haraka. Kuna mafaili ya rangi tofauti, za buluu na kijani, na bahasha ya karatasi rafu inaonekana kuwa ofisi au darasa.

Vitabu vya hadithi vya Kiswahili vilivyo na kichwa, Ayubu Mashakani, vilivyo andikwa na John Habwa. Vitabu hivi vimepangwa kwa rundu zenye arafu. Hii ni hadithi ya riwaya ya Kiswahili inayofundisha maswala ya kijamii.

Picha inayoonyesha darasa la shule lenye meza na viti vilivyopangwa kwa mapangilio juu ya meza kuna vitabu na makaratasi vinavyoweza kuwa kazi za wanafunzi au vitabu vya masomo, dirisha ina mapazia na ukutani kuna mchoro au mpango la elimu.

Picha za karibu ya nyumba au jengo lenye sakafu ya saruji au tiles laini na nguzo za chuma nyeusi. Inavyoshiriki hapa upande wa kushoto kuna udongo na mizabibu au miti midogo karibu na ukuta wa jengo huku upande wa kulia kuna ukuta mweupe wenye maridadi ndogo ya wijingaji kwa ujumla.

Karatasi ya mtihani wa masomo ya dini ya Kikristo, CRE , kwa watoto wa shule ya msingi. Mtihani huu una maswali kuhusu Biblia na hadithi kwenye maandiko matakatifu. Maswali yaliyoonekana draw and color your Bible , mwanafunzi amechora Biblia ya rangi ya machungwa na ameipokea alama.

Ubaoni mweupe na darasani ulioandikwa maandishi mengi ya masomo, ubao umewekwa kwenye ukuta wa rangi ya kijani ya halifu, na chini yake kuna sehemu ya kuweka salama viberiti vya kufutia ubao, maandishi yanaonekana kwa masomo au ratiba ya darasa.

Mwanamke mwenye miguu ya bandia akiwa amekaa kwenye kiti cha mbao chenye mito mwekundu, amevaa jaketi nyekundu yenye alama ya michezo na suruali nyeusi, pembeni kuna fimbo ya kuteembelea inayosaidia kutembea anaonekana anatabasamu, jambo linaloashiria kujiamini na kutazama.

Bango la kielimu lenye ujumbe kuhusu umuhimu wa maji, maelezo yake ni hivi. Katikati kuu cha bango kimeandikwa water is life , maji ni uhai. Bango linaelekea vyanzo vya maji, source of water , matumizi ya maji, use of water , na jinsi ya kutumia maji kwa uangalifu na usalama.

Mlango ambao ni wa rangi nyekundu katika jengo lililojengwa kwa mawe ya kuendeza stone design , mlango huu una maandishi ya stika ambayo juu yake yenye maandishi ya kuonyesha matumizi ya chumba hicho, maandishi ya stika mlangoni, juu ya mlango kuna maandishi yanayosomeka.

Nguzo ya taa au umeme iliyosimama wima kwenye mazingira ya nje. Anga limejaa mawingu meupe yaliyotapakaa kwenye anga ya buluu. Na kuna mti ya kijani chini ya nguzo. Muundo huu unaonyesha mazingira ya mchana wenye mwanga wa kutosha wengine barabarani.

Mazingira ya darasani hususan meza za wanafunzi aina ya lockerdesk na kiti cha mbao. Meza hizo ni za mbao na zinaonekana kuwa na sehemu ya juu inayofungwa kwa kutumia hinges , jambo linaloashiria kwamba ndani kuna nafasi ya kuhifadhi vitabu au vifaa vya shule.